Huu ni unga ambao unataka kutumika kutengeneza kitu kama vile chapati au mandazi. Unga huu tayari umetiwa maji au maziwa ndani ili kuweza kutengeneza chakula kitamu.

Huyu ni mkulima wa ng'ombe wa maziwa. Mkulima huyu ana ng'ombe wake na huenda ikawa anawaosha ng'ombe wake kwa kutumia maji, maanake tunamuona kuwa ana mfereji ambao unatoa maji, akiwa anawanyunyizia ng'ombe wake. Pia mkulima huyu amejivaa vizuri.

Hili ni shamba kubwa la ndizi. Kwenye picha ninaiona migomba ya ndizi iliyopangwa, iliyopandwa kwenye laini . Migomba haya ni mingi sana na yamepangwa jinsi yanavyofaa ili kuweza kupata mazao mengi ya ndizi.

Hii ni shamba la mandizi, ninayaona migomba ya ndizi iliyopandwa kwenye shamba hili. Zimepangana vizuri ili kuweza kuwacha nafasi mzuri ya mimea kukua kwa haraka.

Ni mkulima aliyeshika mgomba wa ndizi. Ndizi hizi ziko kwenye mgomba ilhali tayari zimeanza kuiva. Ndizi ikiwa imeiva ina rangi ya manjano. Mgomba huu unapaswa kukatwa na ndizi huu kutolewa ili ukapate kulika.

Huyu ni mkulima wa ng'ombe wa maziwa. Mkulima huyu anasafisha mahali hapa ambapo ng'ombe wake yupo. Vilevile anahakikisha kuwa ng'ombe wake wamekaa mahali pasafi sana ili kuzuia maradhi.

Tunaona shamba ambalo lina ndizi. Haya ni migomba ya ndizi ambayo tunayaona kwa umbali katika shamba hili. Shamba hili ni kama ni ya ndizi na huenda ikawa mwenye shamba hili ameyapanda ndizi nyingi, basi anatarajia mavuno mengi kutoka kwa shamba lake.

Hii ni mashini ambayo inafanya kazi ya kusaga mahindi ili kutoa unga, mashini hii ikimaliza kusaga mahindi mtu hupata unga ambayo anaweza kutumia kwa mahitaji yake.

Huu ni mgomba wa ndizi. Ndizi hii bado iko shambani na bado liko kwa mti wake ambao inajulikana kama mgomba. Ndizi hii imekuwa sana na kwa sasa imeweza kuanza kuiva. Ndizi hupandwa mashambani na watu wengi hupenda kuila ndizi kama chakula.

Hizi ni ndizi .Ndizi hizi ni mingi sana na zinawekwa kwenye malori. Nayaona malori mawili. Ndizi hutumika kama chakula na malori haya huenda ikawa yanataka kupeleka ndizi hizi kwenye maeneo tofauti tofauti yatakapouzwa.

Hii ni ndizi iliyoiva, ndizi hii hupendwa sana na wale ambao huitumia. Ndizi ni chakula muhimu sana na ni mojawapo ya vitu ambavyo mtu anapaswa kula ili kuwa na afya njema maishani mwake.

Ni mkulima wa ng'ombe za maziwa akiwa na ng'ombe lake. Mahali hapa mkulima huyu anasafisha mahali ambapo ng'ombe wake wanalala, ili pawe pasafi sana, ndiposa akija kuwakamua ng'ombe, wawe ni ng'ombe safi na pia wanapoishi iwe ni safi sana.

Ni ndama wa ng'ombe tofauti tofauti. Hasa sana sana huenda hawa ni ndama wa ng'ombe wa maziwa. Ndama hawa huwasaidia sana wakati ng'ombe za maziwa zinataka kukamuliwa, ili mtu apate kupata maziwa yake.

Naona mkulima ambaye ameenda kuvuna ndizi yake kutoka shambani. Ndizi hili limemea kubwa sana na limemea kutoka kwa mti wa ndizi ambao unaitwa mgomba. Ndizi hili limewekwa vile vitu ambavyo vinatakikana kwa upanzi wa ndizi. Ndiposa imekua kubwa sana na sasa mkulima huyu huenda kuikata na hata kutumia kwa chakula.